Huu ni ukurasa wa kitabu cha kiswahili unaofundisha sarufi ya maneno hiki na hivi. Sehemu ya juu ina picha mbili zinazomwonyesha mwanamume akishika kitabu kimoja na kingine akishika vutabu vingi na chini yake kuna sentensi zainazoeleza utofauti. Sehemu ya pili ina picha za mvulana akishika kiatu kimoja na nyingine akishika viatu viwili na chini yake kuna sentensi zinazoeleza vivyo hivyo. Kurasa hii ni namba mia moja sabini.

Mlango ambao umepakwa rangi nyekundu. Kuna mapango mawili yaliyo bandikwa yakionyesha maelezo ya darasa bango la juu linaandika, "Grade 1C". Huku bango lingine kubwa chini likiwa na jina la mwalimu, "Agness, Welcome." Hii inashiria kuwa huu ni mlango wa darasa ka kwanza ambapo mwalimu anaitwa "Agness" anakaa.

Mtawala mrefu ambao umefungwa nyuma kwenye ukuta wa rangi ya kijani kibichi kando yake, ubao wa umeme wenye soketi mbili zinazoonekana. Vitanda vidogo vya mbao vinafungwa karibu na mtawala. Sehemu ya sakafu yenye vigae vya rangi ya kahawia inaonekana kushoto . Mpangilio huo vifaa inaashiria eneo la kazi, kama vile darasa, pasha au ofisi.

Uwanja wa michezo wa watoto una vifaa vya kupanda na kuteleza vyenye rangi mbalimbali. Uwanja huo una miti mikubwa yenye maua ya njano inayotoa kivuli. Kuna barabara ya zege inayoelekea katikati ya uwanja na kando yake kuna nyasi na mimea iliyopangwa vizuri. Eneo linaonekana kuwa safi na salama kwa watoto.

Bango jeupe lenye maandishi ya kijani limezimikwa kwenye eneo la nyasi. Maandishi yanasomeka " Fire assembly point " yakifuatwa na mshale mwekundu unaoelegezwa upande wa kulia. Bango hili huongoza watu kwenda kwenye eneo la kukusanyika wakati wa dharura ya moto. Nyuma yake kuna tanki kubwa jeusi la maji lililowekwa juu ya sementi.

Mwanamke mwanariadha ameketi kwenye kiti cha magurudumu, anajiandaa kwa umakini kurusha mkuki kwenye uwanja wa michezo. Mwanamume amepiga magoti mbele yake akimsaidia. Nyuma yao kuna watoto wanaotazama. Taswira hii inaeleza udhabiti na uwezo wa watu wenye ulemavu kwenye michezo. Inasisitiza kuwa ulemavu sio kizuizi cha kufanya mambo na pia inaonyesha umuhimu wa msaada kutoka kwa jamii.

Mwanamke mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu, anajiandaa kurusha mkuki. Amepambana na changamoto zake za ulemavu ili kushiriki katika michezo. Jambo ambalo linaonyesha ujasiri na bidii. Ameegemea mwanaume mwingine labda kocha anayemsaidia kushikilia mkuki. Kocha huyo amevalia sharti ya njano na kijani. Watoto wawili wamesimama nyuma yao wakitazama kwa umakini.

Hili ni kundi la watu waliovalia sare za rangi nyekundu wakiwa katika gwaride. Wanawake wawili wamevalia mavazi marefu mekundu yanayofika chini huku wanaume wakiwa wamevalia shati nyekundu na suruali nyeusi. Baadhi yao wamevalia kofia nyeusi. Wawili kati yao wamekaa kwenye viti vya magurudumu, ishara kwamba ni walemavu, tukio hili linaweza kuwa ni gwaride la ufunguzi wa mashindano makubwa ya kimataifa ya michezo.

Wanawake wawili wanashiriki katika mashindano ya riadha. Mwanamke aliye mbele amevaa shati ya bluu na suruali ya bluu iliyokunjwa na anaonekana akikimbia. Mwanamke wa pili amevaa shati ya bluu iliyokolea. Huku nyuma yao kuna watazamaji waliokaa kwenye viti. Mazingira yanaonekana kuwa uwanja wa michezo, na nyuma kuna miti na majengo. Hali inaonyesha shughuli za michezo.

Huu ni ukurasa wa kitabu cha kiswahili, ukitoa mifano ya vyombo vya usafiri. Kwenye sehemu ya juu, kuna picha ya lori linalobeba mchanga. Na sentensi zinazoeleza kuwa lori hilo linaitwa lori. Na mchanga ni mzito. Sehemu ya kati inapita ya gari moshi, treni ya zamani kwenye reli na sentensi zinazoeleza kuwa inabeba mabehewa mengi. Sehemu ya chini ina picha ya baiskeli iliyobeba mizigo.

Ubao wa matangazo umefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya zambarau. Ubao huo umepambwa kwa mapambo ya rangi ya bluu na kijani. Katika sehemu ya juu kuna emoji kubwa ya uso wa tabasamu yenye meno, karibu na bango ndogo iliyoandikwa greatness progress . Sehemu ya chini ya ubao ina karatasi kadhaa, zinazoonekana kama majaribio au maswali ya sayansi, ambapo wanafunzi wanatakiwa kutambua aina mbalimbali za viumbe.

Kuna kompyuta kwenye meza kompyuta yenye sticker ya maandishi internet facility is strictly for educational purposes only ikionyesha matumizi yake karibu na kompyuta hiyo kuna kibodi na glasi iliyojaa kalamu nyaya nyingi zimetawanyika zikionyesha mazingira ya kazi au utafiti, kiti ch ambao iko karibu na meza hii inaashiria mazingira ya shule au maktaba.

Hapa tunaona kompyuta mbibli za mezani zilizowekwa pamoja, kila moja ikiwa na kichunguzi cha Dell, vitufe na panya. Kila kichunguzi kina sticker ya namba ikionyesha kuwa vifaa hivi vimeorodheshwa. Dawati limetawaliwa na vitabu, karatasi na vitu vingine ikionyesha shughuli za kazi. Ukuta wa nyuma una rani ya kijani iliyobanduka, ikionyesha matumizi ya muda mrefu.

Kikundi cha wanawake sita wenye ulemavu wa viungo vya chini wameketi kwenye viti vya magurudumu. Wamevalia shati nyekundu zenye maandishi Kenya. Wao wamekaa katika duara wakishikana mikono. Nyuma yao kuna jengo, miti midogo na uzio wa chuma, ikionyesha mazingira ya nje labda bustani wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu. Hali hii inaashiria ushirikiano na urafiki katima michezo ya walemavu au katika shughuli za kijamii.

Murundiko wa vitabu vya shule umewekwa kwenye meza, kitabu cha juu kabisa ni la somo la teknolojia ya komputa kwa darasa la saba, vitabu vingine katika mrundiko huu lina jalada la buluu na nyeupe, na huenda ni vitabu vya aina moja, Pia kuna faili ya rangi njano juu ya vitabu na nyaya kadhaa zimetapakaa chini kwenye meza.

Wanamichezo wawili wanaonekana wakikimbia pamoja kwenye uwanja wa riadha na mwanmchezo mmoja aliyevaa jezi nyekundu na nyeusi yenye maandishi Kenya Alliance Kimani na bendage ya bluu iliofunika macho yake anainua mikono yake kwa ishara ya ushindi mwanamchezo mwingine aliyevaa jezi nyekundu na vesti ya manjano yenye neno guide wameshikana na akionekana kama kiongozi wake.

Bango linaonyesha umuhimu wa maji na jinsi ya kuyahifadhi, likiwa na jina "Maji ni uzima". Inaeleza vyanzo mbalimbali vya maji, matumizi yake, changamoto ya matumizi mabaya na njia za kuyatunza. Kuna picha ndogo zinazoonyesha shughuli mbalimbali zinazohusiana na maji. Bango hili linalotoka shirika Aviu Kenya Giraffe centre.

Rundo la vitabu limewekwa juu ya meza au rafu. Katikati ya rundo hilo kuna kitabu kimoja cha hadithi cha jalada yenye rangi ya waridi chenye kichwa cha habari Ayubu mashakani. Kitabu hicho pia kina picha ya kuchoro inayoonyesha watu na wanyama katika mandhari ya kijijini. Kichwa cha kitabu kinaashiria hadithi ya Ayubu kutoka katika bibilia. Jina la mwandishi John Habwe.

Madawati mawili ya shule yaliyochakaa yameonyeshwa , moja ikiwa juu ya jingine . Dawati la chini linaonekana kuharibika zaidi ikiwa na rangi iliyo banduka na uharibifu wa uso wake . Nyuma ya madawati hayo kuna kiti cha mbao na sehemu ya ukuta yenye rangi inayobanduka . Pazia la dirisha lenye miraba miekundu linaonekana juu , hali fanicha hizi inaonyesha matumizi ya muda mrefu .

Hapa tunaona kifaa cha kufuta ubao kilichotengenezwa kwa mbao na manyaya meusi. Kikikaa juu ya kaunta nyeupa iliyofunikwa kwa vigae. Kaunta hii inaonekana kuwa na madoa na uharibifu mdogo. Nyuma ya kaunta kuna ukuta wa kijani kibichi. Vile vile upande wa chini kushoto unaonekana kipande kidogo cha mbao chenye namba mia moja iliyoandikwa juu yake, labda ni karatasi ya kusugua.

Huu ni uwanja wa michezo wa watoto, ingawa unaonekana kuwa na hali mbaya. Kuna bembea chache zilizotengenezwa kwa chuma kilichopakwa rangi nyekundu na nyeupe. Viti vya bembea hizo ni vidogo na vya plastiki. Lakini bembea hizo hazionekani kuwe katika hali nzuri, kwani uwanja haujatunzwa. Chini kuna udongo na nyasi zilizotawanyika ikionyesha kuwa uwanja huu haukutumiwa kwa muda mrefu.

Kompyuta imo mezani ikijumuisha monita kubwa ya rangi nyeusi iliyotengenezwa na dell yenye skrini tupu. Mbele ya monita hio kuna kibodi cha rangi nyeusi, kikiwa na funguo muhimu. Kompyuta hio imewekwa juu ya dawati yenye rangi nyeupe. Mbele ya ukuta kwenye rangi ya kijani mweupe. Juu ya monita kuna nambari iliyobandikwa, huenda ikawa ni nambari ya mali au nambari ya kitambulisho.

Chumba chenye viti vya mbao na chuma. Ambacho kinaonekana kama darasa. Sakafu ina vigai vyenye rangi ya kahawia. Kila kitu kina sehemu ya kuandikia iliyounganishwa. Viti vingi vina meza ndogo na sehemu ya kuwekea vitabu chini. Kuna viti vingine viko nyuma vimepangwa.

Jengo lenye ghorofa moja, ambalo linaonekana kama nyumba ya wageni au ofisi, inaonekana hapa. Jengo hili limejengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia na lina paa la rangi ya kahawia. Madirisha mengi madogo na mlango wa mbele wenye upinde viko kwenye jengo hili. Nje, kuna bustani ya nyasi iliyotunzwa vizuri na miti ya kijani iliyopandwa kwa safu, ikionyesha mazingira safi na utulivu.

Mwanariadha wa Kenya anatabasamu kwa furaha akishikilia bango kubwa, amevaa jezi yenye maneno, Kenya, na kofia, nyuma yake kuna maji na miti, kuashiria mazingira ya ufukweni, bango hilo lina alama kubwa ikithibitisha kwamba mwanariadha huyo amefuzu katika mashindano ya olimpiki, picha inaonyesha hisia za ushindi, mafanikio na kiburi cha kitaifa.

Bango la rangi nyekundu linaonyesha saa na jinsi ya kusoma mda. Saa kuu ina alama za saa, na alama nyingine za dakika zimezunguka saa hiyo kwa umbo la ua. Kila alama imeandikwa kwa maneno. Pia kuna picha ya sungura na saa nyingine ya udongo. Bango hili linaweza kutumiwa na mwalimu kufundisha wanafunzi jinsi ya kusoma saa.

Hiki ni kitabu cha Kiingereza cha darasa la pili, kinachoitwa Junior English Two kilichoandikwa na Haydn Richards. Jarada lake linaonekana kuzeeka na kuchakaa Sana. Ina michoro ya majani au maua ya bluu. Juu ya michoro kuna wadudu wadogo kama vile vipepeo. Picha inaonyesha wazi kwamba kitabu hiki kimetumiwa kwa muda mrefu. Inaonyesha wazi kuwa kitabu hiki ni cha zamani.

Mlango ambao wenye bango la karatasi linasomeka no exit for students na warning no exit . Muktadha huu, unaashirira sheria kali katika taasisi ya elimu, kama shule au chuo. Lengo la marufuku hii ni kudhibiti mienendo ya wanafunzi na kuhakikisha wanabaki katika maeneo salama, kulingana na sheria, na kanuni za shule.

Muonekano wa jengo la ghorofa lenye ngazi za nje zinazounganisha ghorofa mbalimbali. Jengo hilo limejengwa kwa mawe na kuna nguzo kubwa zinazolibeba. Ngazi hizo zina vibaraza na vina matetea ya chuma meusi kwa ajili ya usalama. Majengo yanayoonekana kuungana, na pembeni kuna nyasi zilizotunzwa vizuri pamoja na miti midogo. Eneo hili linaweza kuwa shule au maktaba.

Nguzo ya bendera inasimama katikati ya eneo lenye nyasi zilizotunzwa vizuri. Nyuma yake kuna miti na vichaka na upande wa kulia kuna tanki la majijeusi. Karibu na tanki kuna bango jeupe linalosomeka ikionyesha kuwa eneo hilo limetengwa kwa ajili ya kukusanyika wakati wa dharura ya moto. Mazingira haya yanaonyesha utaratibu mzuri na uanaglizi wa usalama katika eneo hilo, iwe ni shule au ofisi.

Hapa tunaona nyumba moja yenye rangi ya njano iliyokauka na paa jekundu. Nyumba ina nguzo ndefu za kusaidia paa zikiwa pia zimepakwa rangi ya njano. Kando ya nyumba kuna bustani iliyotunzwa vizuri na yenye nyasi za kijani kibichi. Kuna miti mikubwa mikubwa inayozizunguka bustani hiyo. Hali ya nyumba inaonekana kuwa safi na inavutia. Lango la nyumba linaonekana kuwa imefunikwa na waya ya chuma.

Kabati ya mbao yenye sehemu ndogo, ndogo za kuhifadhi vitu. Ndani ya sehemu hizi kuna faili yenye rangi tofauti. Baadhi ya sehemu hizo hazina kitu na nyingine zimeandikwa namba. Hali hii inaweza kuonyesha mazingira ya shule au ofisi ambapo vitu vinapangwa vizuri na kuwekwa ili kuzihifadhi kwa muda fulani.

Hapa ni mahali pa kuhifadhi komputa, komputa kadhaa zikiwa zimepangwa kwa safu kwenye meza ndefu. Kila komputa ina skrini yake, bodi na kipanya. Pia kuna vifaa vingine kama vile speaker ndogo ndogo kama vichwa vya saudi. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani meupe na kuna ubao wa tangazo. Chini ya meza kuna viti vya plastiki vyeupe. Kuna vijitabu kadhaa.

Mwanamume amesimama akishikilia ngumi nzito ya mazoezi. Mwanamume mwengine, akiwa kwenye kiti cha magurudumu, anampiga kwa nguvu akiwa amevalia glovu za ndondi. Eneo hilo linaonekana kama ukumbi wa mazoezi, likiwa na madirisha na vifaa vingine nyuma. Wote wawili wamevaa nguo za michezo. Picha inaonyesha mshikamano na uamuzi, ikionyesha kwamba ndondi ni mchezo kwa kila mtu bila kujali changamoto za kimwili.